Mfumo wa kilimo cha hydrofoniki, uliotengenezwa kwa mabomba yenye matundu ambapo mimea imepandwa. Mabomba haya yamepangwa kwa taba, kuruhusu mimea kukua kwa wima na kutumia nafasi nzuri. Baadhi ya miche midogo ya kijani inaonekana yakiota kutoka kwenye matundu ya juu, ikionyesha mwanzo wa mradi wa kilimo.

Mfumo wa bustani ya hidroponiki ina mimea midogo ikiwezekana pilipili au mimea mingine ya mboga. Imepandwa kwenye mabeseni meupe yaliyopangwa kwenye ghorofa. Mabeseni haya yamewekwa juu ya dimbwi la maji.

Mfumo wa bustani ya haidroponiki ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba hayo yamewekwa kwa usawa na yana mashimo ambayo mimea inakuwa. Aina mbalimbali za mboga za majani zinaonekana kustawi vizuri. Chini ya mabomba hayo kuna mimea ya bustani iliyopandwa ardhini ikionyesha mazingira ya bustani ndogo au shamba ndogo la nyumbani.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye vyungu vyeusi . Mimea hiyo inaonekana imelimwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki, kwani maji na mizizi huonekana chini ya kila mmea. Kuna vyungu kadhaa vilivyopangwa karibu, vikiashiria bustani ndogo au shamba la biashara.

Shamba la kisasa la kilimo cha haidroponiki ndani ya chafu kubwa. Mimea na mboga nyingine za majani zinakua katika safu ndefu za mabomba yenye mashimo, huku mimea mingine ikionekana chini kwenye udongo. Hii inaashiria mbinu za kilimo endelevu na za kisasa zinazotumia teknolojia kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mfumo wa kilimo wima ndani ya chafu. Mimea imepandwa kwenye nguzo nyeupe wima zilizopangwa kwa safu. Nguzo hizo zimefunikwa na kuning'inizwa kutoka kwenye miundo ya chuma juu. Mimea inaonekana kuwa na afya na kijani kibichi.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi, baadhi yao wakiwa wamefungwa kwenye vizuizi vya chuma. Ng'ombe hao wananyoosha shingo zao kula chakula kilichowekwa mbele yao. Rangi za ng'ombe zinatofautiana, wengine wakiwa kahawia na weupe na wengine weusi na weupe.

Mchakato wa kufangasha nyanya wenye kiwanda, nyanya zimewekwa kwenye trei za kijani kibIchi na zinapita kwenye mkanda wa kusafirisha. Wafanyakazi wakiwa wamevaa glovu wanashikilia nyanya hizo wakizipanga au kuziondoa kutoka kwenye mkanda.

Trekta la kisasa la kijani na nyeusi linafanya kazi kwenye shamba la mimea iliopandwa katika mistari ilio nyooka na sare. Trekta imeunganishwa na kifaa cha rangi ya machungwa ambacho inaonekana kuwa ina palilia au kufanya kazi ingine ya udongo katika ya safu ya mimea.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu katika udongo wa kahawia nyekundu. Mimea hiyo inaonekana kuwa aina ya kabichi au mboga nyingine kama hiyo iliyopandwa kwa usawa katika safu ndefu zinazofanana ambazo zinaelekea mbali.

Kundi kubwa la vifaranga vidogo vyeupe vilivyo vimetawanyika kwenye sakafu lililofunikwa kwa matandazo ya mbao au pumba. Vifaranga hao wanaonekana kua katika shamba la kuku au banda, wakionyesha uzalishaji wa kuku, wanyama au mayai. Idadi kubwa ya vifaranga inaonyesha oparesheni kubwa ya ufugaji wa kuku.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa vizuri lenye mimea yenye afya na rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini yakiwa na miti na vilima au milima kwa mbali chini ya anga lenye mawingu.

Ndani ya banda kubwa la kufuga nguruwe. Kuna safu ndefu ya vizimba vilivyopangwa pande zote mbili za njia kuu na kila kizimba kina nguruwe mmoja au zaidi. Nguruwe wengi wanaonekana na kuna mifumo ya kuingiza hewa au taa juu ya dari.

Ndani ya chafu yenye mimea mingi inayostawi vizuri. Kuna njia ya udongo mwekundu inayopita katikati ya safu ya mimea. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamume anatembea polepole kuelekea mbele akitazama ndani ya chafu hiyo.

Nyumba ndefu na kubwa zilizo funikwa kwa plastiki nyeupe zikiwa zimepangwa kwa mistari mirefu. Zimejengwa kwenye eneo la wazi na mbele yake kuna mistari ya mimea midogo iliopandwa ardhini.

Nyumba za kitalu zilizojengwa kwenye eneo la mteremko zikipanda kuelekea vilima vilivyojaa miti. Nyumba hizo zimefunikwa kwa plastiki nyeupe zikilinda mimea iliyopandwa ndani na nje. Baadhi ya mimea inaonekana ikikua mbele ya nyumba za kitalu kuashiria shughuli za kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, ambapo bomba jeupe refu linaelekezwa kando ya mistari na mimea midogo, labda mahindi. Maji yanaonekana kwenye mashimo madogo kwenye bomba hilo yakimwagilia mimea moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa katika safu ndefu. Kila safu ina bomba nyeusi ya kumwagilia yenye matundu madogo yanayotoa maji karibu na kila mmea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba. Upande wa kushoto kuna mimea mikubwa ya kabichi.

Mimea madogo ya matango iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Karibu na mimea hiyo kuna bomba jeusi dogo la umwagiliaji wa matone likiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliajiunaofanya kazi katika shamba lenye mimea midogo iliyochipuka. Safu ya vipuliziamaji imepangwa kando ya bomba la samawati na kila kipulizio kinarusha maji hewani yakinyunyizia eneo kubwa la shamba.

Shamba kubwa linalo nyeshewa maji kwa kutumia mfumo wa unwagiliaji mimea imepandwa kwenye mistari iliyo nyooka na mifumo inarusha maji hewani ikinyunyizia mimea mandhari ya nyuma inaonyesha miti na ardhi zaidi ilio limwa ikionyesha kuwa ni shamba kubwa.

Mfumo wa umwagiliaji uliofichwa nusu chini ya ardhi ndani ya sanduku la kijani. Vifaa mbalimbali vya mabomba vinaonekana ikiwemo kichujio cheusi na mthibiti wa shinikizo la maji wa samawati.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu ya mimea midogo. Mistari hii ya mimea inamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa mifereji midogo ambapo maji yanapita katikati ya mistari. Udongo unaoekana kuwa wenye unyevunyevu mwingi kutokana na umwagiliaji.

Shamba lililolimwa kwa mistari ambapo mimea midogo michanga imepandwa kwa mipangilio. Kando ya kila mstari wa mimea kuna mabomba nyembamba meusi ya umwagiliaji wa matone yakionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Shamba ndogo ikiwezekana ndani ya chafu ambapo mimea midogo imepandwa kwa safu. Kila safu ina bomba jeusi la umwagiliaji wa matone linalopita kando yake likihakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea ni michanga yenye afya ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo.

Shamba kubwa la kilimo likiwa na safu ndefu za mimea michanga na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mandhari inaonyesha shuguli za kilimo cha kisasa. Kuna mstari mweupe mrefu unaoonekana kuwa bomba la umwagiliaji wa matone likipita katikati ya safu mbili za mimea.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu ikiashiria kilimo chenye mpangilio. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kama mabomba meusi yenye vifaa vya kijani umeenea kando ya mistari ya mimea ikionyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo mabomba ya samawati yamefunikwa nusu ardhini yakitoa maji kwa shinikizo kupitia matundu madogo. Maji yanaruka kwa umbo la upinde na kumwagilia mistari ya udongo uliolimwa. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na kwa mbali kuna barabara ya udongo na mimea mingine ikionyesha mazingira ya shamba.